Ukulima unao onyeshwa hapa ni wa aina ya ukulima wa maji ambao unatumia mifereji au mabomba yanayopitisha maji na udongo wa kiasi kidogo tu kupandia mimea. Hapa kuna mimea midogo inayoonekana kua ni miche ambayo imepandwa kwenye mtindo huu.

Sehemu hii ndani ya hema nyeupe inaonyesha mitambo ya upanzi ya maji. Kwenye mitambo ile kuna miche iliyopandwa na kuna watu watatu ambao wamevaa kofia na barakoa mle ndani hemani.

Mtindo wa kilimo unaonyeshwa hapa ni kilimo cha maji. Kilimo hiki kinatumia mabomba ama mifereji yanayopitisha maji kupandia mimea pale. Hapa kuna mimea ya aina tofauti ambayo imepandwa katika sehemu ndogo kwenye mabomba haya.

Hili eneo la ardhi ama shamba linaonyeshana ukulima wa kabichi kwa kiwango kikubwa, labda za kuuza ama za kupeleka viwandani. Na sehemu hii imezingirwa na uzio wa mbao na waya.

Hapa kuna ukulima wa kiwango kikubwa ama wa viwanda wa ng'ombe. Sehemu hii imetengwa kuwa ni zizi la ng'ombe. Ng'ombe wengi pale wanaonekana kuwa wamepangwa na ni wa rangi nyeusi na nyeupe.

Sehemu hii ya ardhi ina udongo wa rangi ya kahawia na mimea inayoonekana kuwa ni mahindi ya rangi ya kijani, na miti ya miembe kwenye mandhari nyuma, na kuna mtu ambaye anaangalia mimea hii.

Hiki ni kilimo cha viwanda cha kuku, ambapo wanalima kuku kwa kiwango kikubwa. Hapa ni banda la kuku ambalo lina kuku wengi. Pia kuna vifaa vya kuwapa chakula na kuwapa maji kuku wale.

Vitunguu hivi vingi hapa vinaashiria kilimo cha kiwango cha juu, ama kilimo cha viwanda cha vitunguu na uuzaji pia. Kuna mtu ambaye amepiga magoti pale kwenye sehemu hii, anaonekana kuwa anachagua hivi vitunguu.

Jumba hili la kioo linatumika kwenye ukulima viwandani, linatumika kudhibiti, hali ya anga na mandhari ili, kuhakikisha mimea inamea kwa, hali, inayotakikana, hapa tunaona mimea ya, aina mbali mbali yote ni ya kijani, na kuna mkulima aliye pale ndani ya, jumba hili.

Shamba hili linaonyesha mimea ya nyanya. Nyanya zingine ni za rangi ya kijani na zingine ni za rangi nyekundu, Za rangi ya kijani ni mbichi na nyekundu ni mbivu. Ardhi hii ina udongo wa rangi ya kahawia.

Shamba hili lina mimea, inaonekana kuwa vitunguu na ina ardhi nyekundu. Inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa maji unaotumia mifereji inayomimina maji kwenye mimea.

Sehemu hii ya ardhi ina udongo wa rangi ya kijivu, na kuna bomba la maji, la rangi nyeusi na mimea ya rangi ya, kijani, bomba hili linatumika, kumwagilia mimea hii maji.

Sehemu hii tambarare ya ardhi, ina udongo wa rangi ya kijivu na ina mabomba ya rangi nyeusi, ambayo yamepita juu ya mimea midogo ama miche na mabomba haya ni ya umwagiliaji wa maji kwenye mimea ile.

Sehemu hii inaonekana kuendeleza ukulima wa umwagiliaji maji. Kuna mimea midogo ya rangi ya kijani na chini yake kuna mabomba yanayopita, yanayotumika kumwagilia ardhi ama mimea hii maji.

Sehemu hii ya ardhi ina udongo mwekundu. Pia ina mifereji na mimea inayomea kando ya mifereji. Hii inaonyesha ukulima unaotumia maji na maji haya yananyunyuziwa kwenye ardhi ili kusaidia mimea kukua.

Sehemu hii ya ardhi inaonyesha udongo uliojaa maji. Udongo huu ni wa rangi ya kijivu na kuna mabomba ya rangi nyeusi ambayo yamepita kwenye uwanja huu, na yanatumika kuendeleza ukulima wa umwagiliaji maji.